Mtaalamu amekaa karibu na mgonjwa wa kike, anayehudumiwa kwa umakini katika eneo la meno. Akitumia ujuzi wake kutibu matatizo ya kinywa ili kuboresha afya na faraja ya mgonjwa, kwa njia ya kitabibu.

Daktari wa meno alieshika sanamu akifundisha na kuonesha mbinu za usafi wa meno, akiwasaidia watu kuelewa umuhimu wa kutunza afya ya kinywa na meno kwa usahihi mkubwa.

Mama akiwa anapiga mswaki pamoja na mwanae kwa makini, hatua muhimu inayosaidia kuhifadhi afya ya meno, na kuepuka matatizo kama mashimo au kuvimba kwa fizi. Huku pia ikifundisha tabia nzuri za usafi wa mdomo tangu utotoni.

Barabara imejaa maji ya mvua yaliyokusanyika kwa wingi yakiziba njia za kawaida za kuendesha magari na kuleta changamoto katika usafiri pamoja na hatari ya kuenea kwa magonjwa, yanayohusiana na maji mabaya.

Wanafunzi wanapanda miti kwa umakini, ili kusaidia kulinda mazingira, kupunguza mmomonyoko wa ardhi na kuimarisha usawa wa hewa. Hatua muhimu katika kuhifadhi rasilimali asilia, na kukuza ustawi wa mazingira bora kwa vizazi vijavyo.

Chumba kimepangwa kwa ustadi kikiwa na vitanda vya wagonjwa mashuka safi na vifaa maalumu kama mashine ya kusaidia kupumua, miale ya kupima pamoja na meza ndogo za matibabu pembezoni mwa kila kitanda.

Madaktari wawili walio vaa mavazi ya kazi wakiwa katika ofisi iliyo zungukwa na vifaa vya kisasa, yote ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya matibabu na kutoa huduma kwa wagonjwa mbalimbali wanaokuja katika hospitali hiyo.

Madaktari walioko ndani ya ofisi yenye vifaa vya kisasa wanafanya kazi ya kutoa huduma bora za kitabibu kwa wagonjwa. Vifaa hivyo vinawasaidia kufanya uchunguzi sahihi, kutoa matibabu ya haraka na kufatia afya ya wagonjwa kwa ufanisi mkubwa.

Daktari amekaa ofisini akifanya kazi kwenye meza yenye kompyuta mpakato huku nyuma kuna kabati lililojaa vitabu mbalimbali vya tiba, eneo hili linaonyesha mazingira rasmi ya kazi ya daktari ambapo amepanga na kushauri matibabu kwa wagonjwa kwa kutumia maarifa ya vifaa vya kisasa.

Daktari alievaa mavazi maalumu ya kazi yuko ndani ya ofisi yenye mashine za kisasa akimhudumia mteja kwa utaalamu mkubwa, mazingira hayo yanahakikisha huduma bora na tiba ikiwemo uchunguzi, ushauri na matibabu yanayozingatia usalama wa afya ya mgonjwa.

Mama akiwa na mtoto wake katika chumba cha hospitali chenye vitanda vya kulazia wagonjwa, huku daktari aliyevaa mavazi ya kazi akimkagua kwa makini mtoto huyo akiwa katika sehemu ya kumhudumia, na hivyo kustawisha afya za watoto kwa kutoa matibabu stahiki kwa watoto wenye magonjwa mbalimbali.

Mwanamke na mwanaume wanaonekana kuwa wazazi, wameshika mtoto mchanga kwa upendo na tahadhari. Wakiwa katika eneo la huduma za afya za watoto, huku uso wa mtoto ukionyesha utulivu na mazingira yakiwa safi ya kitabibu.

Madaktari wawili, mmoja akiwa amevaa mavazi ya kazi katika chumba cha hospitali, wanamtibu mtoto aliyalala kitandani maalumu, ikiwa ni njia ya kuimarisha afya kupitia matibabu ya watoto na hivyo kukuza ustawi wao kwa maendeleo yaliyo bora.

Soko la dawa za asili limejaa vyupa vingi vyenye tiba ya kienyeji, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mezani huku wateja wakitafuta tiba za asili zinazotolewa kwa uangalifu na wataalamu wa dawa za kienyeji.

Chupa ndogo iliyotumika kuhifadhia dawa zinazotokana na mimea, zenye uwezo wa kusaidia mwili kujikinga au kutibu maradhi mbalimbali, bila kutumia kemikali, huku kikiwa kimefungwa kwa uangalifu kuhakikisha usalama na uimara wa dawa hiyo.

Papapi ni tunda la asili linalotumika katika tiba za kienyeji, ukihifadhi afya na kusaidia kuondoa magonjwa mbalimbali kwa njia ya asili, ukiwasaidia watu kuishi kwa afya njema bila madhara.

Chombo kilichowekwa majani ya mitishamba ikiwa ni maandalizi ya kutengeneza dawa za asili, kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali. yanayosumbua binadamu na hivyo kuepuka au kupunguza, matumizi ya dawa zitokanazo na kemikali kwa ajili ya kulinda afya zetu.

Makasha mbalimbali pamoja na matunda yanayotumika kama mitishamba au dawa za asili, zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayosumbua binadamu. Hii ikisaidia kupunguza matumizi ya dawa zinazotokana na kemikali na hivyo kuimarisha afya.